Watu wazima wa jinsia na rika tofauti wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa maalumu, wakiendelea kujadiliana kwa makini, huku wakionyesha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujali umri wao.

Watu wazima wa rika mbalimbali wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa safi na la kupendeza, wakimsikiliza mwalimu kwa umakini huku wakionyesha kiu ya kujifunza na kujiendeleza kielimu bila kujali umri.

Wanaume kwa wanawake wenye jinsia mbalimbali wamesimama mbele wakipiga picha ya pamoja, wakionesha umuhimu wa kupata elimu ya utu uzimani, ambayo inawasaidia watu kujiendeleza katika maisha yao, hasa hasa katika hali ya kujiajili au kuajiliwa.

Watu wa rika tofauti wakiwemo wanaume na wanawake wameketi vizuri katika ukumbi mkubwa, wakiendelea kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anawafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa, watu hawa wanaonesha kiu ya kujifunza pasipo kujali umri wao wala jinsia.

Watu wazima wa jinsia tofauti wamesima wakijifunza kwa vitendo kutoka katika kifaa cha kisasa huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao anaowaelekeza kwa umakini, hali hii inaonyesha umuhimu wa elimu kwa watu wazima ili waweze kuendelea kujifunza na kukuza upana wa maarifa yao.

Mwalimu wa jinsia ya kike akiwa amesimama nje ya darasa la wanafunzi wadogo wawapo shuleni, jengo hili ni madhubuti na linafaa kwaajili ya watoto wadogo kujifunzia, likiwa na picha ya michoro mbalimbali kwaajili ya kuwafurahisha watoto wawapo shuleni hapo.

Darasa la shule ya msingi lililo safi likiwa katika mazingira bora ya kujifunza kwa wanafunzi huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye kwenye ubao mweusi na ramani ya dunia ikining'inia ukutani ikimaanisha elimu ya kijografia.

Mwalimu wa shule ya msingi

Jengo la kisasa lenye madirisha mengi ya kuingiza hewa na miche iliyozunguka eneo hili huku kukiwa na uwanja mkubwa kwaajili ya wanafunzi kucheza. Taswira hii inaakisi ubora ulioko katika elimu za msingi wanazopokea wanafunzi katika miundombinu na mazingira yaliyo boreshwa.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliyovalia unifomu zao safi za rangi nyeupe, ya bluu, na nyekundu wamekaa vizuri katika darasa safi lililopangwa madawati vizuri ya mbao. Wakiendelea kufanya shughuli zao za kujisomea katika utulivu wa hali ya juu.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na kupangwa katika utaratibu mzuri. Inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, ameketi katika meza na kiti, huku mezani kukiwa na vitabu na madaftari mbalimbali, akiendelea kumfundisha kwa umakini mwanafunzi wa kiume aliyesimama pembeni yake, na kuhakikisha anaelewa somo analomfundisha ambalo litakwenda kumsaidia baadaye. Taswira hii inaakisi ubora wa elimu uliopo katika shule za sekondari.

Bweni la kulala wanafunzi wa sekondari limetandikwa vizuri kwa mashuka ya aina moja ikiwa ni sare ya shule hii, mazingira ya bweni haya ni safi yenye madirisha makubwa ya kuingiza mwanga na mwangaza wa kutosha kutoka kwenye taa. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira yanayofaa kwa wanafunzi wa wako shuleni wakiwa mbali na nyumbani kwao.

Darasa la shule ya sekondari lililo safi likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi, huku meza na viti vikiwa vimepangwa katika mpangilio mzuri wa kuelekea mbele kwenye ubao mweupe wanaotumia wanafunzi kwaajili ya kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa katika ukumbi mkubwa wakiendelea kujisomea huku wengine wakitumia vitabu na wengine wakitumia kompyuta mpakato, mandhari hii inaonesha utulivu wa hali ya juu ulioko katika eneo hili ambapo wanafunzi hujipatia elimu yao.

Katika darasa lenye mandhari nzuri na wanafunzi warika tofauti wakiwa wamekaa darasani humo. Wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele anayewafundisha kwa kutumia vifaa mbalimbali vikiwemo vya kisasa. Taswira hii inaonyesha ubora uliopo katika elimu ya juu katika watu kujifunza.

Wanafunzi wa chuo jinsia tofauti, wamekaa nje kwenye kimbweta, wakijisomea kwa kujadili kwa furaha, huku wakitumia kompyuta mpakato, wakionesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri wengine wakiwa wamesimama, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao alio mbele aliyesimama, taswira hii inaonesha utulivu uliopo katika elimu ya juu pale wanafunzi wanapojitahidi kupata elimu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta wakiendelea kusoma na kujadili kwa ushirikiano huku wakiwa wanatumia kompyuta mpakatao. Taswira hii inaakisi utulivu uliopo kwa ajili ya wanafunzi kujifunza unaopatikana katika elimu za juu.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu, wamekaa katika mpangilio wa makundi darasani, wakiendelea kujifunza kwa kutumia vifaa vya kisasa ikiwemo runinga. Wanapata elimu bora inayowasaidia kuwezesha maisha yao na kupata elimu itayowasaidia kipindi watapojiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamekaa darasani katika mpangilio mzuri kwenye viti vyao vya mbao, wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele na kuendelea kuwafundisha kwa kutumia ubao ulioandikwa na kalamu za wino. Taswira hii inaakisi utulivu uliopo katika mazingira ya kujifunzia chuoni.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia shati jeupe, anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inaonesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamekaa darasani kwa utulivu; wakiendelea kutengeneza simu zao kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kisasa. Taswira hii inaonyesha umakini uliopo katika kujipatia elimu, hii inayoenda kuwasadia pindi watakapoenda kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi walio valia makoti ya bluu wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wakipata mafunzo ya vitendo yanayo waandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi utakao wasaidia pindi watakapo ajiriwa au kujiajiri.

Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu wamesimama na mwingine ameinama, wakitengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa wakipata mafunzo ya vitendo, yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi utakaowasaidia kipindi watakapojiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wamevalia makoti wakiwa darasani kila mmoja akifanya kazi kwa makini, huku Mwalimu aliyevalia koti la kijani akitembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa ndani ya gari wakiendelea kulitengeneza, ili gari hili liweze kurudi katika uhai na kutembea tena, wakiendelea kutumia mafunzo haya kwa vitendo yatakayoweza kuwasaidia, pindi watakapo ajiriwa au kujiajiri.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamekaa darasani Kwa utulivu wakiwa wamevalia makoti ya bluu, wakijifunza namna ya kutengeneza vifaaa mbalimbali kama simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Taaluma hii wanayoipata hapa itawasaidia hata kwenda kujiajiri au kuajiriwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makoti ya bluu, wakiwa wameketi darasani kwa utulivu wakiendelea kutengeneza simu zao, taswira hii inaonyesha umakini uliopo katika kujifunza hizi mbinu bora wanzaoenda kuzitumia kipindi watakachoajiriwa au kujiajiri.